Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa lenye rangi ya kahawia na nyekundu. Inaonekana mkusanyiko wa athara au tukio la nje ambapo watu wengi wamekaa na wengine wamesimama. Baadhi yao wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kawaida. Kutokana na mandhari na rangi za hema inaweza kuwa ni mkusanyiko wa kijamii.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya. Wachezaji wakiwa wamejipanga safu. Wamevaa jezi nyeupe zenye maandishi Kenya mbele. Baadhi ya namba za jezi zinaonekana kama vile nambari nne na tano. Nyuma yao kuna skrini kubwa yenye bendera ya Kenya na neno Kenya likionyesha jina la nchi. Viti vya watazamaji vya rangi ya njano na miundo mingine ya uwanja wa mpira wa vikapu vinaonekana.

Huduma Kenya sehemu ambayo unapata huduma tofautitofauti za kiserekali za Kenya, kuna wahumu pale na pia kuna wale wanaohudumiwa. Kuna wahudumu ambao wanazungumza ni kama wanajaribu kusemezana ili waweze kumsaidia mteja aliye pale.

Ofisi ya kisasa, kuna watu wawili mwanamke na mwanamume, wakiwa wameketi kwenye meza tofauti zenye kompyuta, wote wawili wanaonekana kuwa wanafanya kazi ofisini, mwanamke amevaa shati jeupe na kola jekundu, wakati mwanamume amevaa shati jeupe. Juu ya meza kuna bango lenye picha MCA Services .

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo wa ukumbi wakishangilia kutoka kwenye viti vya juu. Watu wengi wamevaa nguo nyekundu ambayo inaweza kuashiria kuunga mkono timu au chama fulani. Upande wa kushoto mtu mmoja ameshika bendera ya Kenya akionyesha utaifa au kuwakilisha Kenya kwenye tukio hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwongo wa jua unaonekana kuingia.

Nembo yenye mandhari meusi nyuma, katikati kuna duara nyekundu na ndani yake kuna picha ya njiwa mweusi, anayeshikilia tawi mdomoni, chini ya duara kuna neno Jubilee limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu. Chini ya neno jubilee kuna maandishi mengine madogo kwa herufi nyekundu yanayosomeka- mbele pamoja, kuna kitufe chekundu chenye maandishi record .

Kwenye uga wa michezo kuna mashabiki wengi na huenda ikawa timu ya Gor Mahia inacheza na timu ingine, mashabiki wa Gor Mahia ni wengi kwa sababu wanaonekana wamevaa nguo ya kijani kibichi, pia kuna shabiki mkuu wa Gor Mahia ambaye amebeba kikombe kichwani na pia kuna shabiki mwingine wa Gor Mahia ambaye yuko kando amefunga shuka ya masai kwenye shingo.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevaa jezi za kijani na wengine njano, wakishangilia kwenye uwanja wa mchezo uliojaa watu. Inaonekana kama mashabiki wa mpira wa soka, wakiangalia mechi. Baadhi yao wameshika vitu mikononi, kama vile vinywaji au vitu vya kushangilia. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimuko.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje, wengi wao wamevaa nguo za samawati. Kuashiria umoja au mshikamano wa kisiasa. Mwanaume mmoja anaonekana akiongea kwenye kipaza sauti kilichowekwa kwenye jukwaa lenye maandishi, Kalonzo na namba 2022. Ikionyesha kuwa huenda ni mkutano wa kisiasa au kampeni inayomuhusu Kalonzo Musyoka.

Wanaume waliofurahi sana wanaweza kuwa ni mashabiki wa timu fulani wanaoshabikia timu yao, na huenda timu yao ikashinda kwa sababu nyuso zao zimeng'aa sana kwa furaha, kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya na pia kuna yule ambaye ameweka bendera ya Kenya kwenye shingo akishabikia timu yake.

Timu ya michezo ya wasichana, wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi nyeupe na kijani, baadhi yao wamesimama nyuma na wengine wamechuchuma, wote wanaonekana kutabasamu na kutazama kamera. Eneo wanalopiga linaonekana kuwa uwanja wenye nyasi au eneo la wazi.